Wamama watano ambao wako katika eneo hili watatu wao wameketi kwenye viti vyao. Mmoja amelala jini mwingine akiwa muuguzi akimfanyia.

Hawa ni wauguzi wa afya ambao wako wanne huku wakiwa wamevala nguo zenye rangi nyeupe pamoja na mipambo mgongoni, wakiwa mmoja akiwa ndani ya gari lililosimamishwa lenye rangi nyekundu.

Katika meza, juu ya meza hii kuna sudo mingi ambazo mwanamke ameekelea mikono Yake juu ambazo zimeandikwa sanitary pads.

Hii ni sacheti yenye tembe za dawa ambayo iko mahali fulani yenye rangi ya kijani huku ikiwa imeandikwa ipuprofen kwenye rangi nyeupe.

Hapa ni hospitalini ambamo kuna madaktari wawili ambao wamevalia barakoa mwanamke akiwa amevalia gauni ya rangi nyeupe pamoja na gauni ya rangi nyeupe pamoja glovu mkononi huku mgonjwa akiwa amelazwa wakimwangalia kweye tumbo yake.

Kijiboksi kimoja ambacho kiko juu ya meza pamoja na sacheti zenye dawa tembe huku kikiwa kimeandikwa Rispedal tablets 4 mg .

Katika eneo hili kuna maji ambayo yanapita mtoni. Huku watu wengine wakiwa pande nyingine moja akimvusha, aliyembeba mgongoni kwenda pande ingine.

Huku ni hospitalini kwenye rumu ya kufanyiwa upasuaji .Daktari amevalia gauni yenye rangi nyeupe pamoja na barakoa mdomoni alafu mkononi huku mgonjwa akiwa amelazwa chini akiwa amepanua mdomo wake.

Kwenye duka la maji ambalo limefunguliwa. Nje kuna mama mmoja ambaye amebeba vibuyu huku akiwa anateka maji. Nyuma yake kuna mwanamume aliyesimama akiwa amevalia barakoa huku akimwangalia.

Mafuriko yenye maji machafu mengi yakitapakaa eneo hili. Watu, wamama kwa wababa, amabo wanatembea kwenye maji hio, wengine wakisukuma mahali wanapoishi.

Kwenye hospitali hii daktari mmoja kavalia gaoni yenye rangi nyeupe na glavu mkononi huku akiwa ameketi akifanya utabiti maabarani yenye dawa.

Kuna mwanaume mmoja, ambaye ameketi kwenye kiti ya plastiki, yenye rangi nyeupe huku kando mwake kuna mashine ya kushona nguo, akiwa anaingiza mikono yake mle.

Katika eneo hili, kuna mikebe mingi ambayo inaaminika kwamba imebeba madawa, huku na chupa zilizoekanishwa na dramu pia na vijipitishi.

Kuna mafuriko yenye maji mengi machafu yanayopita barabarani, huku kando kuna watu ambao wanapita na gari ambao zimeanguka chini.

Huku ni hospitalini, daktari ambaye amevalia barakoa na nguo nyenye rangi nyeupe na sketi ya blue akiwa ameinama huku mama mwenye mtoto akimduga sindano kwenye mabega yake.

Juu ya meza kuna chupa ambayo ina dawa ikiwa imeandikwa polio vaccine injection only 10ml kando yake kuna sindano.

Kuna chupa nne juu ya meza pamoja na sindano na glavu kando yake . Huku tatu zenye rangi nyeupe moja hapo ikiwa imeandikwa one dose yello fever vaccine live .

Mikono ya mtu mmoja ambao ina sabuni huku ikiwa inaoga kwa ustadi ili kutoa uchafu ulioko katikati mwa vidole.

Kuna mikebe mitatu ambayo iko juu ya meza huku ikiwa yenye rangi nyeupe, nyekundu ikiwa imeandikwa leoki, danger, nzengambi. Pale nyuma kuna karatasi ambayo ina mchoro wa mwili wa binadamu.

Chini ya hema hili kuna watu wengi ambao wamekuja kutibiwa. Kuna mwanamke ambaye ametabasamu huku daktari akimwangalia kwenye maskioni mwake kuona shida iko ampee dawa.

Eneo hili kuna watu wawili inaaminika huyu ni daktari ambaye anamuinua mgonjwa aliyelazwa mguu wake juu huku akimfanyisha zoezi.

Kando ya barabara hii kuna uchafu ambao umeekwa mle huku watu wawili ambao wamevalia nguo zao zenye kazi wakiulete pamoja.

Kuna chupa moja yenye dawa ambao imeandikwa " MMR, Measles, Mumps Rubella Vaccine ". Huku kando kuna sindano ambayo iko kando yake.

Kwenye eneo hili Kula mkebe moja wenye kifuniko chenye rangi nyeupe, chini ya sakafu yenye rangi nyekundu huku ukiwa umeandikwa giri sugu for hernia .

Kwenye hospitali hii, daktari mmoja amevalia gauni yenye rangi nyeupe huku akiwa ameshika balloon yenye imefungwa kwenye mashini.

Katika eneo hili kuna vitu vingi viliyo kuweko huku. Chupa, vibuyu na plastiki zilizoko chini ya sakafu huku zikiashiria kuna dawa.

Katika maeneo haya watu wengi ambao wamepanga foleni wakiwa wamebeba vitu mkononi. Huku kando kuna gari ambalo limebeba vitu aina mbalimbali zenye misaada.

Chupa moja kubwa ambalo likona dawa ndani yake tembe ni za aina rangi nyeupe huku nje ikiwa imeandikwa doctors recipes iron plus vitamin c plus .

Muuguzi wa afya ambaye amevalia nguo zenye rangi nyeupe akiwa amebeba pampu ya kusafisha kiwancha huku akipulizia dawa.

Watoto wanne ambao wanachota maji na vibuyu viwili wako katika eneo ambalo si safi ni chafu huku wanaeza kuwa na maambukizi ya magonjwa aina hatari.

Maeneo haya ni ya hospitali ambamo kuna watu wawili daktari akiwa amevalia barakoa, miwani, glavu mikoni na gauni yenye rangi nyeupe huku mgonjwa ameketi akiwa amepanua mdomo daktari akitumia vifaa vyake kumtengeneza meno yake.

Kuna wauguzi wa afya ambao mwanaume mmoja akiwa amevalia nguo zake zenye rangi ya samawi huku akimdunga mtoto sindano kwenye paja la mguu wake mamake akiwa amemshika.

Mkono ambao inaaminika kuwa ni wa daktari, ukiwa imevalia glavu na chupa moja na sindano akivuta dawa kutoka kwa chupa ikiwa imeandikwa MMR vaccine .

Kwenye hospitali hii, kuna madaktari wawili, mwanaume na mwanamke, ambao wamevalia barakoa. Mgonjwa amelazwa huku akiwa amepanua mdomo wakimwangalia kwenye mdomo wake.

Kwenye barabara hii kuna mafuriko mengi ya maji. Ambao yamejaa mle. Magari pamoja na tuki tuki zinaendelea kupita. Kando kuna watu waliobeba miavuli wakiwa wanapita.

Hapa ni hospitalini huku mtu fulani ambaye amefunikwa na nesi ambaye akona vifaa vyake kwenye shingo huku akimfunika , kando kuna viti pamoja na meza.

Huku ni hospitalini. Kwenye rumu moja hapo ya kufanyiwa upasuaji. Daktari mmoja ambaye amevalia miwani, barakoa, glavu mkononi huku mgonjwa akiwa amelazwa anamwangalia kwenye kinywa chake cha mdomo. Kando yake, nesi amesimama akiwa anatabasamu.

Mwanaume mmoja akiwa amebeba pampu ya kusafisha hali ya hewa akiwa amesimama huku anatembea. Amevalia nguo zake za kazi akifanya usafi wa magonjwa ya hewa.

Maeneo haya kuna watu wawili. Mgonjwa akiwa amefungwa kwenye mkono wake. Daktari amemshikilia huku akimwangalia na kumpea matibabu yaliofaa.

Muuguzi wa afya mmoja na daktari akiwa anamdunga mgonjwa sindano kwenye bega lake, huku akiwa ameketi, kavalia barakoa yake. Daktari naye, akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe.

Watu wawili katika eneo hili daktari na mama na ambaye amebeba mwanaye huku wakiwa wameketi, daktari anamwekelea dawa ndani mdomo ya mtoto.

Katika eneo la barabara hii kuna mafuriko mengi yenye maji machafu. Tuktuk mbili zinapita huku na pikipiki moja ambayo inabeba mtu.

Kwenye hospitali hii, room moja ambayo ya kufanyia upasuaji kuna madaktari na nesi wengi ambao wamemzunguka mgonjwa aliyelazwa wakiwa wamevalia vilemba vyao vichwani pamoja na barakoa na vifaa vyao vya kazi.

Katika eneo hili watu watatu, wawili madaktari wakiwa wamevalia barakoa midomoni pamoja na gauni zao, glovu mkononi, mgonjwa akiwa amelazwa amepanua mdomo wake huku wakitumia vifaa vyao kumwangalia.

Katika kiwanda hiki kuna chumba kinacho kinaaminika kuwa cha maji kilichojengwa huku kando yake kuna tangi la maji ambalo limeegezwa pale iliozungukwa na miti pamoja na shamba lingine.

Mikono ya daktari mmoja ikiwa imevalia glavu huku na kifaa chake mkononi, akiwa anamwangalia mgonjwa akikitumia amepanua mdomo wake.

Mtoro mgonjwa ambaye ameshikwa na daktari huku wakimdunga shindano kwenye mabega yake anakaa kulia huku akiwa ameshikiliwa.

Mtu mmoja kwenye shamba lake la msitu huku amebeba fimbo yake juu akiwafukuza wadudu ambao wanamaliza mimea yake.

Mikono ya daktari ikiwa imemshika mgonjwa kwenye kichwa chake akitumia kifaa kumpima kwenye kichwa chake, akiwa ameketi chini.

Mwanamke mmoja akiwa kwenye duka lake ametabasamu huku akiwa amesimama. Nyuma yake kuna bango lililoandikwa ukutani Fine Touch Dental Care .

Hii ni chupa ya dawa ambayo imeegezwa sakafuni ikiwa imefunikwa imeandikwa solid vitamin D3 carolsifel .

Bango ambalo limefungwa kwa miti miwili, likiwa limeandikwa, dawa za kimapenzi, nguvu za kiume, kumfunga mke au mume, dithi yao, kuna mzee mmoja ambaye anapita akiwa amevalia kilemba, kichwani pamoja na fimbo.

Katika banda hili, kuna bango mengi na machupa yenye dawa yaliyofunikwa yenye rangi tofauti tofauti. Huku kando kuna watu ambao wanapita wakiwaulizia.

Chini ya hema hili kuna watu wawili ambao wanazungumza. Wote ni wamama, mama mmoja akiwa amebeba mwanawe. Katikati mwao kuna meza na sabuni . Huku akimwelezewa na muuguzi wa afya.

Katika eneo hili kuna wheelbarrow na vibuyu ambamo tukio hili linakaa kuwa hamna maji watu wakiwana na mitungi wamama waliovalia buibui pamoja na watoto na wababa kuteka maji.

Maeneo haya ni ya hospitalini ambapo tunawaona watu watatu, mgonjwa akiwa amelazwa huku akiwa amepanua mdomo wake. Madaktari wawili, wote ni wanaume wakiwa wamevalia barakoa midomoni wakimshughulikia wakitumia vifaa vyao.

Huku ni hospitlalini kwenye room moja hapo ya wamama kuzalisha watoto akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeusi huku anamshughulikia mwanawe akimfunga kumvalisha nguo zake.

Hapa ni kwenye kibanda kimoja cha kuuzia dawa huku madawa aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwenye rafu zake, pamoja mengine juu ya meza yakiwa kwenye vijiboksi.

Mama mmoja akiwa nje ya kibanda chake ananawa mikono kwenye mtungi ulioko huku akiwa amevalia barakoa . Chini yake kuna ndoo yenye rangi nyeupe , mtoto mmoja anamwangalia na pale mwisho kuna watoto wengine pamoja na watu wengine.

Mwanaume mmoja akiwa amelazwa kwenye kitanda chake hospitalini ako na mabendeji kwenye kichwa chake pamoja na mkono mahala alipoumia kando kuna meza juu yake kuna kikombe na sahani.

Boksi moja ambayo imebeba dawa ndani ikiwa imeandikwa MMR II measles mumps and rubella virus vaccine life MSD . kando yake kuna chupa mbili zenye dawa.

Watu wengi sana, katika eneo la barabara, kando kuna daraja lililoanguka, pamoja na miti, ambamo maji ,mafuriko mengi ya maji ,yamepita huku yameharibu maeneo hili ,watu wakiwa wameangalia.

Watu wanne ambao wamesimama wakiwa wamevalia sare zao na gauni zeye rangi nyeupe, mmoja na glavu mkononi mwao huku, mmoja ambaye aliye katikati akiwa amebeba kifaa mkononi. Akipuliza dawa katika eneo hilo.

Maeneo haya ni ya kushonea barakoa huku wanawake wawili ambao wameketi kwenye viti vyao wakiwa wamevalia barakoa na gauni zenye rangi nyeupe pamoja na cherehani huku wakitumia kushona barakoa.

Chupa iliyoegezwa humu inaaminika kuwa iko na dawa ndani yake yenye rangi nyeupe huku nje ikiwa imeandikwa poliovac it maco vvmseven .

Huku ni maeneo ya hospitali kwenye room moja ya kufanyiwa operesheni. Madaktari wawili ambao wamevalia nguo zenye rangi nyeupe, vilemba vichwani pamoja na mabarakoa. Huku mgonjwa akiwa amelazwa, amepanua mdomo wakimwangalia.

Kwenye banda hili kuna mikembe pamoja na chupa mingi zilizotapakaa humu zikiwa zimefunikwa. Juu ya hili banda kuna vitu vingine vingi ambavyo vimo pale.

Kwenye hospitali hii mgonjwa ambaye ni mtoto pamoja na nesi ,ama muhudumu wa afya akiwa amevalia barakoa yake mkononi anaandika ako na kalamu pamoja na kitabu.

Kwenye hospitali hii wagonjwa wamekusanyika pale huku wauguzi wa afya wakiwa wanajipanga kuwahudumia. Mmoja akiwa amevalia nguo yenye rangi nyeupe akimshikilia mwanamke fulani.

Mtoto wa mtu fulani ukiwa umebeba chupa mbili zinazoaminika kuwa ziko na dawa. Kando ya mkono kuna karatasi pamoja na tembe ambayo imeandikwa kliniki.

Eneo hili kuna watu wawili wanadada ambao wote wameketi, mmoja ni nesimu nwingine ni mgonjwa, huko wakiwa wanabasamu, nesi akimwelezea kitu fulani akiwa amebeba kalamu pamoja na karatasi.

Ukumbi wa watu wengi wanawake kwa wanaume ambao wamevalia barakoa wakiwa wameketi chini. Wameinua mikono yao ishara kwamba kuna kitu muhimu wanachokifanya.

Muuguzi mmoja wa afya akiwa amesimama. Amevalia gauni lake, barakoa mdomoni pamoja na kilemba kichwani. Huko kando kuna meza iliyobeba chupa zenye maji pamoja na dawa zingine mingi.

Kwenye rumu hii, watu wawili, wote ni wanaume, mmoja akiwa amelazwa huku amevalia barakoa yake mdomoni. Mwengine kando akiwa amevalia gauni yenye rangi nyeupe, akimfanyisha mazoezi kwenye mguu wake wa kulia.

Katika hospitali mama ambaye amejifungua mtoto akiwa ameshika na mwanamke mwingine kando huku akimsaidia kupanga nguo zake iko waweze kuondoka.

Humu hospitalini watu wawili mgonjwa mwanaume akiwa ameketi amevalia barakoa yake, na daktari akiwa anamdunga sindano kwenye mabega yake.

Hili ni duka lenye kuuza madawa aina mbalimbali yakiwa yamepangwa kwenye rafu zake huku kuna mikembe mingi iliyo na mipangilio yake. Chini yake kuna michoro ya mabango.

Hiki ni kijibox chenye dawa huku nje kikiwa kimeandikwa prescription only medicine, keep out of reach of children, histermarile, yellow fever vaccine, stabilised .

Wauguzi wa afya katika eneo hili wako na watoto wawili, ambao ni wachanga waliozaliwa wakiwa wamefunikwa kwenye vitambaa vyao huku wameletwa kwenye mama yao kwa kitanda

Katika hpospitali mojawapo ya wamama kujifungua watoto. Mtoto mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda chake huku muuguzi wa afya ambaye ni nesi akimvalisha nguo mle ndani.